Jaji mkuu Martha Koome akiwa anaingia kwenye mkutanoni anaoneka mweye furaha sana. Naibu wake na waliokuwa mkutanoni wamesimama kwa hali ya kumuonyesha heshima na kumkaribisha.

Anayekalia kiti cha urais, Daktari William Samuel Ruto, anakula kiapo akiapishwa na naibu wa jaji Martha Koome. Kando yake ni mama wa taifa Rachel Ruto akiwa ameubeba bibilia.

Watazamaji hawa ni wa kutoka nchi yetu ya Kenya, tunawatambua kwa bendera yetu. Wanaonekana kuwa wanashangilia timu fulani inayoendelea kwa uwanjani.